Huu ni mkono wa mtu labda mwanaume ulio ungalishwa na kifaa cha kutoa damu. Mwanaume huyu amekaa kwenye kiti cha bluu na anashika mpira wa kijani mkononi mwake. Labda kusaidia mzunguko wa damu. Chini ya mkono wake kuna begi la damu likijaa na chupa ndogo za damu.

Hapa kuna mwanamke ameketi kwenye kiti nje ya nyumba ndogo ya kijijini yenye paa la nyasi. Amevaa nguo za kitamaduni. Mbele yake mwanamume aliyevaa kofia na barakoa anaonekana akimchunguza kwa kutumia kifaa cha kimatibabu, labda akipima shinikizo la damu au kitu kingine.

Hapa kuna wanawake wawili wakizungumza wakionekana kushiriki katika shughuli ya kijamii au matibabu. Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa mtaalamu wa afya au mfanyakazi wa jamii amevaa barakoa na anashikilia karatasi akizungumza na mwanamke mwingine aliyevaa shanga za kitamaduni.

Hapa kuna wanawake wawili ambao wanaonekana wakizungumza. Mwanamke mmoja amevaa sare ya blue na vesti nyeupe, na anatabasamu. Anaonekana akitoa ushauri au huduma fulani. Mwanamke mwingine anaonekana kutoka nyuma, akimsikiliza.

Hii ni kliniki ya rununu ya beyond zero, ikiwa imefunguliwa na inaonekana kama inatoa huduma au imezinduliwa. Gari hili ni jeupe na upande wake Kuna nembo ya beyond zero mobile clinic na nembo ya wizara ya afya, ya kaunti ya Lamu.

Hii ni kliniki ya rununu ya Beyond Zero, ikitoa huduma za kiafya. Kuna bendera kubwa yenye nembo ya Way Beyond Zero na maandishi, Inspired Action Changing Lives na Mobile Clinic . Mfanyikazi wa afya anayeonekana kuvalia koti jeupe la daktari anashuka kutoka gari ya kliniki ya rununu.

Hii ni kliniki ya rununu yenye jina, beyond zero mobile clinic, imeandikwa upande wake. Kliniki hili limeegeshwa na lina ngazi ndogo yenye zulia jekundu. Mwanamke, labda afisaa mwandalizi au mgeni mashuhuri anashuka kwenye kliniki huku akifuatiliwa na wanaume wengine waliovalia suti.

Hili ni kundi la watu, wengi wao wakiwa wamekaa, wakishiriki katika shughuli za afya au kijamii nje chini ya jua kali. Nyuma yao kuna gari dogo jeupe lenye maandishi Mabulusa Village Health Center na mabango yenye habari za afya. Mbele ya kundi, kuna meza ndogo yenye vifaa vya matibabu au dawa.

Hili ni jangwa. Watu watatu wanaonekana mwanamke aliyembeba mtoto mdogo na mwanaume aliyekuwa amevaa barakoa. Mwanaume huyo anaonekana akimkabidhi mwanamke kitu labda maji au msaada. Mandhari ya nyuma inaonyesha makazi duni yanayofanana na hema ikionyesha hali ngumu ya maisha.

Hii ni kliniki ya rununu ya Beyond zero ikiwa imepakiwa kwenye eneo la wazi labda katika kijiji au eneo la mashambani. Watu wengi, wengi wao wakiwa wanawake wakiwa wamevalia nguo za kitamaduni zenye rangi mbalimbali wamejipanga foleni nje ya kliniki wakisubiri huduma za matibabu.

Huu ni mdomo ulio wazi wa mtu mwenye meno meupe na safi akitabasamu. Mkono uliovalia glovu ya bluu unashikilia kioo kidogo cha meno kinachotumiwa na daktari wa meno kuchunguza meno na fizi.

Hapa kuna mkono uliovaa glovu ya bluu ukishikilia zana ya meno. Zana hizo ni pamoja na kishika, chombo cha kuchuguza na kioo cha meno. Mandhari nyuma ni nyeupe kabisa ikisisitiza zana na mkono.

Huyu ni mwanaume mwenye ndevu akipiga mswaki. Mswaki mweupe na buluu unaonekana ukisafisha meno yake ya juu. Ndevu zake zimejaa na zinazunguka mdomo wake. Picha inalenga sana shughuli ya kusafisha meno ikionyesha umuhimu wa usafi wa kinywa.

Hapa kuna daktari wa meno ambaye anapima mgonjwa. Daktari amevaa glovu ya buluu na anatumia kioo kidogo na kifaa kingine kuchunguza mdomo wa mgonjwa, mgonjwa ana mdomo wazi akionyesha meno yake, lengo kuu la picha hii ni kuwakilisha huduma za afya ya meno.

Huyu ni mgonjwa wa kiume akichunguzwa au kutibiwa meno na daktari wa meno. Mgonjwa amelala chini na mdomo wake umefunguliwa. Mikono ya daktari iliyovalia glavu nyeusi inaonekana ikitumia vifaa vya meno kuchunguza mdomo wa mgonjwa.

Hii ni sehemu ya chini ya uso wa mtu mweusi akitabasamu. Ana meno meupe na safi na ndevu fupi zimetoka. Midomo yakeina rangi ya waridi na inaonekana yenye afya. Mwangaza unaonekana kumulika moja kwa moja usoni mwake.

Huu ni uso na inaonyesha sehemu ya pua, mdomo, na kidevu cha mtu mwenye ngozi nyeusi. Mtu huyu ana tabasamu pana linanoonyesha meno meupe safi, na midomo iliyopakwa rangi ya asili. Picha inatoa hisia ya furaha na afya njema.

Hapa kuna wafanyikazi watatu wa matibabu wakiwa wamevalia mavazi ya kujikinga yenye rangi nyeupe, wakipakia mgonjwa aliye ndani ya kitanda maalum cha kutengwa kwenye ndege ndogo iliyoandikwa AMREF. Kando ya ndege gari la wagonjwa linaonekana likiwa limefunguliwa mlango wa nyuma.

Hapa kuna mwanamke anayeweza kuwa mwanamke mpiganaji wa moto, akiwa amesimama mbele ya lori kubwa jekundu la zima moto. Amevalia sare kamili ya wazima moto ikiwemo kofia ya njano ,koti la rangi ya kahawia na njano na suruali inayo fanana.

Hapa kuna kundi la watu, baadhi wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni. Wamesimama nyuma ya magunia ya chakula. Magunia hayo yamejazwa mchele na bidhaa nyingine za chakula. Picha hii inaonyesha msaada wa chakula au ugawaji wa misaada kwa jamii, labda wakati wa uhitaji.

Hili ni eneo la ajali mbaya barabarani, ambapo mabasi na magari mengine yameharibika vibaya na kutawanyika barabarani. Kuna umati mkubwa wa watu waliojikusanya kuangalia ajali hiyo, huku baadhi yao wakiwa wamevalia sare zinazoashiria kuwa ni waokoaji au maafisa wa usalama.

Hili ni kundi la watu, wakiwemo vijana na watoto, wamesimama ndani ya maji machafu ya mafuriko. Maji yamefikia magoti yao na yana rangi ya kahawia. Upande wa kushoto kuna mashua ndogo yenye injini iliyozama kidogo ndani ya maji.

Hapa kuna picha tatu tofauti zinaonyesha athari za mafuriko. Picha ya kwanza kushoto inaonyesha maji mengi yenye rangi ya kahawia yakiwa wamefurika kwenye barabara au njia. Picha ya katikati inaonyesha mtu ameyekaa juu ya paa la nyumba iliyofurika. Picha ya kulia inaonyesha mtu akiwa kwenye boti akipiga makasia kuelekea kwenye jengo lililofurika na mtu mwengine juu ya paa.

Hapa kuna milima mikubwa yenye misitu minene ya kijani kibichi. Chini ya anga la bluu lenye mawingu meupe yaliyotawanyika. Katikati ya milima hiyo, kuna bonde lenye nyasi na mimea mingine ya kijani. Barabara iliyopinda inaonekana ikipita katikati la bonde hilo ikionyesha uwepo wa njia za usafiri.

Hili ni eneo la mtaa wa mabanda yenye nyumba ndogo za mabati. Watu wengi wako nje, baadhi yao wakiwa wamevaa fulana za kijani zinazoashiria shughuli ya usafi. Kuna lori kubwa la taka la kijani likipakia takataka. Mifuko mingi ya buluu iliyojaa takataka imerundikana chini.

Hapa kuna fimbo ya kutembelea iliyowekwa karibu na kitembezi. Vyote vimetengenezwa kwa chuma, na viko tayari kutumika. Kuta za chumba zimepakwa rangi ya bluu, na kuna sehemu ya samani nyeusi, inayoonekana upande wa kushoto.

Hiki ni kifaa cha matibabu kinachoitwa Digi tens Pro, kinachotegenezwa na BMS. Kifaa hicho kina rangi nyeupe na paneli nyeusi ya kudhibiti katikati. Kuna vifungo viwili vya kurekebisha. Pia kina skrini ndogo ya kuonyesha taarifa. Kifaa kimeunganishwa na nyaya nyingi nyekundu na nyeusi pamoja na plagi ya umeme ya Kenya, ikionyesha matumizi yake ya umeme.

Hiki ni kifaa cha kimatibabu ambacho kinaonekana kama otoskopu kinachotumika kuchunguza maskio. Kifaa hicho ni cheusi na kina sehemu ya kupenyeza sikioni. Karibu nacho kuna chombo chenye uwazi chenye ncha kadhaa za ziada, ambazo hutumika kubadilisha kutegemea na ukubwa wa sikio linalo chunguzwa.

Hii ni mitungi minne ya hewa iliyopangwa kwa ukubwa tofauti kutoka kubwa hadi mdogo. Mitungi hiyo ina rangi ya kijani na sehemu ya juu ni nyeupe. Hii inaashiria vifaa vya matibabu au viwanda vinavyoitakji gesi safi

Hiki ni chumba kinachoonekana kuwa sehemu ya hospitali au kliniki. Kuna skrini mbili za rangi ya kijani kibichi zinazotumiwa kutenganisha nafasi labda kwa falagha ya wagonjwa. Kuta za nyumba zina rangi ya kijani kibichi iliyokolea ikipa chumba muonekano wa matibabu.

Hii ni mashini ya maabara ya kimatibabu na pia ya kuchunguza damu yenye skrini inayoonyesha data na riporti iliochapishwa ikitoka kando yake kuna scana ya msimbo pau na mashini hio imewekwa juu ya kabati yenye sehemu na juu ya marumaru chupa za dawa zinaonekana karibu na kifaa hicho.

Hapa kuna vifaa vya matibabu, hasa kisu cha upasuaji, kinachoweza kutumiwa mara moja kutoka kampuni ya Wilmed. Kifurushi kinaonekana kuwa kipya na hakija funguliwa. Vifaa hivyo vimetengwa kwa matumivi ya Kiafia.

Hili ni chumba cha uchunguzi ,katika kituo cha afya au kliniki. Kitanda cha uchunguzi chenye rangi nyeusi kimeegemea ukuta wa kijani kibichi. Kitanda kinaonekana kuwa kimetumika kwa muda mrefu, na baadhi ya sehemu zake zimechakaa.

Huyu ni mwanamke ambaye amekaa kwenye kiti cha ofisi akiwa amechoka hadi ameinamia meza na kulala juu ya kompyuta yake. Mbele yake kuna kikombe cha kahawa, ishara ya uchovu. Picha hii inawakilisha uchovu kazini au mchoko wa kisaikolojia unaotokana na kazi.

Huyu ni mfanyikazi wa afya anayeonekana kuwa mwanamke na akiwa amevaa mavazi ya hospitali ya buluu na akona barakoa chini ya kindevu chake na glavu za buluu. Ameinama mikono yake ikiwa imeungana kama anaomba au amechoka sana.

Huyu ni mwanaume akiwa amekaa kwenye meza anaonekana amechoka au kufikiria sana. Amejishika kichwa kwa mikono yake na mkono wa kushoto una saa. Mbele yake kuna kompyuta ndogo iliyowazi, miwani na daftari.

Hizi ni pakiti mbili za dawa za kupunguza maumivu zinazo itwa IBEX. Kila pakiti ina kapsuli 24 zimeandikwa PAIN RELIEF . Chini ya sanduku jina la kampuni SANOFI linaonekana.

Hii ni chupa nyekundu ya dawa ya Tylenol Extra Strength yenye vidonge. Pia kuna maelezo kuhusu kifungashio kisichoingiza watoto. Kwa ujumla picha inaonyesha bidhaa ya dawa inayotumika kupunguza maumivu.

Hiki ni kisanduku cha dawa cha Calpol suspension kinachotengenezwa na GSK . Kisanduku kina rangi ya waridi na nyeupe. Maandishi kwenye kisanduku yanaeleza kuwa dawa hii ni kwa ajili ya kupunguza maumivu na homa zinazohusiana na maumivu ya sikio, mafua, chanjo, maumivu ya kichwa na maambukizi ya utotoni.

Hapa kuna mtoto mchanga akipatiwa chanjo au dawa kwa mdomo huku mkono wa mtu mzima ukishika tone la kioevu kichwani mwa mtoto. Mwanamke anaonekana akimshika mtoto huyo na kumwangalia kwa uangalifu. Picha hii inaweza kuashiria kampeni ya chanjo au utoaji wa huduma za afya kwa watoto wadogo.

Hapa ni ndani ya hospitali. Inaonyesha wodi ya watoto wachanga ambapo kuna vitanda na mashine za kusaidia watoto. Picha hii imepigwa kupitia kioo na ndani ya wodi kuna watoto pamoja na wauguzi. Hii inaonyesha hali ya matibabu na huduma za afya kwa watoto wachanga.

Hapa kuna watoto wanne wakiwa wamekusanyika karibu na kitabu kilichofunguliwa, wakionekana kujifunza au kusoma pamoja. Wameketi kwenye mkeka uliotengenezwa kwa nyasi au mimea mingine, na mandhari nyuma inaonekana kuwa ndani ya nyumba ya kitamaduni.

Hapa kuna mwalimu ambaye amesimamia watoto wanne wanafunzi wadogo. Wakiwa wameketi kwenye meza wakichora au kuandika. Watoto wanaonekana wamezingatia kazi zao. Huku mwalimu akiwa ameinama kidogo na kuwatazama kwa makini. Darasa limepambwa kwa rangi za kuvutia na michoro, ikiashiria mazingira ya kujifunzia yenye furaha na kuvutia.

Hapa kuna mtoto mchanga amelala kitandani hospitalini. Mtoto anaonekana akilia au ana uso wenye maumivu, akiwa na mabomba yameunganishwa kwenye mwili wake, kuashiria hali ya kiafya. Kitanda kimefunikwa na blanketi na kuna vifaa vya matibabu karibu naye. Mazingira yanaonekana kuwa chumba cha hospitali.

Hapa kuna mwanamke anayeweza kuwa mlezi au mzazi akimwangalia mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda cha mtoto. Mwanamke ameinama na anaonekana akimrekebisha mtoto au blanketi lake.

Hapa kuna daktari wa meno akiwa amevalia nguo za kujikinga, kama vile kofia, barakoa na ngao ya uso, akimhudumia mgonjwa mtoto. Mtoto amelala kwenye kiti cha meno na anatazama juu. Daktari anatumia zana za meno kufanya uchunguzi au matibabu.

Hapa kuna mtoto mchanga akiwa amelala kitandani, akionekana kulala. Mtoto amevaa nguo za buluu na ana bomba la kulishia au matibabu puani. Mikono miwili, labda ya nesi au mzazi, yenye glovu nyeupe, inaonekana ikishika miguu ya mtoto labda ikimchunguza au kumvalisha nepi.

Hapa kuna mkono wa mtu mzima ukiweka matone ya chanjo ya polio kwenye mdomo wa mtoto mchanga aliyelala. Mtoto amefungwa kwenye blanketi la rangi na sehemu ya kichwa chake imefunikwa na kofia yenye masikio madogo.

Huu ni mchoro wa mfumo wa mwili unaoonyesha mguu wa mwanadamu. Eneo la kifundo cha mguu inaangaziwa kwa rangi nyekundu na chungwa ikionyesha maumivu au kuvimba katika eneo hilo. Mifupa ndani ya kifundo cha mguu pia imeonyeshwa labda ikionyesha jeraha au tatizo la kimatibabu.

Hapa kuna mchezaji wa soka, kwasababu ya jezi yenye namba kumi na viatu maalum, akiwa ameketi chini kwenye nyasi bandia. Anaonekana akifungwa au akijifunga bandeji kwenye goti au kifundo cha mguu, kuashiria jeraha au kujiandaa kwa ajili ya michezo.

Huu ni mchezo wa pambano la ngumi, ambapo mwanadondi mmoja amepokea ngumi kali usoni. Ngumi hio imetoka kwa bondia anayevaa glovu ya blue , na imempiga bondia mwingine, ambaye anaonekana akiumia na sura yake imepotoka kutokana na athari ya ngumi.

Hivi ni vifaa ambavyo vinatumika kufanya mazoezi ya nguvu ya mkono na vidole. vimeundwa kwa mbini mweusi wa sponji na chuma cha pachi kinachokunjuka. Vifaa hivyo vimewekwa kwenye uso mweupe na Mwanga unaviangazia vizuri.

Hiki ni kifaa cha mazoezi ya viungo kinachopatikana kwenye ukumbi wa mazoezi. Kifaa hiki ni cheusi na kina sehemu ya kukalia, sehemu ya kushika na chuma chenye uzito. Kinaonekana kutumika kwa mazoezi ya tumbo au miguu .

Hapa kuna mchezaji wa mpira wa kikapu anaonekana akishika kifundo kwa mguu wake ikionyesha labda amepataa jeraha. Nyuma yake kuna wachezaji wengine na watazamaji wakionyesha kuwa ni wakati wa mchezo. Picha inaleta hisia ya maumivu au masikitiko kutokana na jeraha hilo.

Hapa ni sehemu ya chini ya mwili wa mtu, labda mwanariadha, akiwa ameshika mpira wa kikapu mkononi mwake. Amebeba mkoba mweusi wa michezo, wa Nike, wenye nembo ya kijani kibichi. Anatembea kwenye uwanja wa mpira wa kikapu.

Hili ni bustani au shamba dogo liliojaa mimea mbalimbali. Upande wa mbele kuna mimea yenye majani ya kijani na nyekundu labda mchicha au mboga nyingine. Katikati kuna mimea mirefu yenye majani kama vitunguu maji.

Hiki ni kishada kikubwa cha ndizi, zikiwa zimetundikwa kwenye mti wa ndizi, zikionekana bado mbichi na zenye rangi ya kijani. Majani mapana ya mti wa ndizi yanaonekana wa uwazi, na miale ya jua inapenya kupitia majani ikionyesha siku yenye jua kali.

Hapa kuna miti yenye majani mengi ya kijani kibichi ikiwa imejaa miale ya jua inayopenya kupitia majani na kutengeneza vivuli na mwangaza mzuri. Picha inatoa hisia ya utulivu na uzuri wa asili. Mazingira yanaonyesha msitu au eneo la bustani.

Hapa kuna mimea mingi ya kijani kibichi yenye majani mapana ikionyesha mazingira asili au bustani iliyokuwa imejaa mimea. Nyuma ya mimea hiyo, kuna miti mirefu yenye majani mengi na mwanga wa jua ukipenya kupitia majani na kutengeneza miale angavu.